Hapa ni shambani. Kuna watu kadhaa ambao wanafanya kazi mahali hapa. Mimea imenawiri vizuri kwenye rangi ya nyasi. Kwa umbali kuna miti mingi na nyumba.

Mahali hapa kuna vitunguu vingi sana. Vingine vimemwagwa chini na vingine vimewekwa ndani ya magunia. Gunia hili limeshonwa kwa kutumia uzi. Kuna mguu wa mtu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Maji yanatiririka kwa utaratibu kupitia mabomba hadi kwenye mimea midogo. Udongo ulio karibu na mabomba unaonekana kuwa na unyevu unyevu.

Huu ni mfumo wa umwagiliaji wa matone. Mimea iliyomeeshwa kwa mistari imenawiri. Mchanga unaonekana kuwa na unyevunyevu.